Katika enzi hii ya teknolojia. Maktaba ya kidijitali inapatikana kupitia simu. Rafu zilizojaa vitabu ziko kwenye simu. Hii inamaanisha upatukanaji rahisi wa maarifa. Sasa ni rahisi kujifunza ulimwenguni kote.

Mwanamke na mtoto, wameketi kwenye meza, wakijifunza pamoja. Vitabu na daftari vimetandazwa mbele yao, huku taa ya mezani ikiwapa mwangaza. Mwanamke anamwonyesha mtoto jinsi ya kuandika.

Ukuaji wa teknolojia unafanya iwezekane kujifunza kupitia vitabu na vifaa vya kijidijitali. Watu wanapanda vitabu kwa kutumia ngazi wakifikia kompyuta, simu na vitabu vya kidijitali.

Mwalimu na wanafunzi wanatumia kompyuta ndogo darasani. Bango la reimagine education Zimbabwe linaonekana nyuma. Darasa linaonekana wazi na lenye mwanga likionyesha mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi.

Programu ya Google classroom inaonekana kwenye skrini ya simu mahiri. Nyuma kuna kompyuta inayotumia programu hiyo ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu. Picha inaashiria jinsi zana za kidigitali zinavyotumika kwa urahisi katika kujifunza na kufundisha.

Mwanaume mwenye ndevu akiwa ameketi mbele ya kompyuta anashiriki katika mkutano wa video. Watu wengi wanaonekana kwenye skrini yake wakijadili mada mbalimbali. Mikono yake inashika karatasi akionyesha kufuatlia kwa makini yale yanayozungumzwa.

Msichana anatabasamu akichukua maelezo kutoka kwenye kitabu huku akiwa mbele ya kompyuta ndogo. Ameketi kwenye meza akionyesha bidii katika kujifunza. Televisheni kubwa inaonekana nyuma.

Watu wawili wanatumia kompyuta zao za mkononi huku vidole vyao vikiwa kwenye kibodi. Kompyuta ya mbele inaonekana wazi na mikono inavyofanya kazi. Hali hii inashiria kujifunza au kufanya kazi kwa bidii.

Mtu anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya samawati. Mkono mwingine unatumia kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha shughuli ya kujifunza au kufanya kazi. Mavazi ya rangi ya chungwa yanaonekana sehemu ya juu ya mwili.

Mwanamke amevaa miwani ya uhalisia pepe akijiingiza katika ulimwengu wa kidijitali. Mandhari mawili ya uhalisia pepe yanaonekana nyuma yake, yakionyesha uwezekano wa teknolojia hii. Mwanamke anaonekana kufurahia uzoefu, akisafiri kupitia metaverse .

Wasichana wawili wadogo wanatabasamu wakiwa wameketi mbele ya kompyuta ndogo darasani. Wote wawili wanaonekana wenye furaha, na wanajifunza kitu. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma, wakijishughulisha na kazi zao.

Mwanaume mwenye kipara ameketi kwenye dawati akijishughulisha na kazi yake. Amevalia suti nadhifu na tai akionyesha taaluma. Anaandika kwa makini kwenye karatasi mbele ya kompyuta.

Mwanamke anaelekeza kidole chake kwenye skrini pepe ambapo neno e-learning linaonekana kwa herufi kubwa. Karibu na neno hilo kuna aikoni mbalimbali zikiwemo balbu ya mwanga, kioo cha kuguza na saa.

Mwanamke ameketi chini akitumia kompyuta yake ndogo. Amevalia shati jeupe na suruali ya jeans akionyesha mtindo wa kawaida. Vidole vyake vinabonyeza vitufe kwa wepesi akifanya kazi au kujifunza.

Vijana watatu wamekusanyika karibu na kifaa kidogo labda simu au kicheza muziki. Wamevalia sare za shule na wako darasani. Bodi nyeusi iliyoandikwa inaonekana nyuma ikiashiria mazingira ya kujifunza.

Mwanafunzi amevaa vipokea sauti na anachukua maelezo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini kubwa ya kompyuta. Mwalimu anafundisha akiwa mbele ya ubao mweusi wenye fomula za hisabati.

Mwanaume mwenye vipokea sauti masikioni anaketi mbele ya kompyuta ndogo akishiriki mkutano wa video. Watu wengi wanaonekana kwenye skrini anashikilia kalamu na karatasi akionyesha anachukua dondoo.

Msichana mdogo anatabasamu akifanya kazi zake za shule. Ana kalamu mkononi na daftari wazi mbele yake akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza. Utumiaji wa teknolojia ni muhimu katika elimu ya kisasa.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta akifanya masomo ya mtandaoni. Amevaa vipokea sauti vya masikioni huku akiandika kwenye daftari lake. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifunza na wanafunzi wengine wanashiriki.

Chumba kikubwa kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vina magodoro meupe na ya kahawia yenye ruwaza. Dirisha lina pazia la maua.

Kikundi cha wanafunzi wa uuguzi kinajifunzwa wakiwa wamevalia barakoa na makoti meupe ya maabara. Mwalimu anaelekeza somo la vitendo kwa kutumia mwanasesere wa kufundisha.

Chumba cha mazoezi kina mashine kadhaa za kukimbia zilizopangwa vizuri. Madirisha marefu yaliyo kwenye ukuta yanaleta mwanga wa asili ndani. Sakafu ina muundo wa kisasa na kuta zimepakwa rangi ya kijani.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa vimewekwa kwa mpangilio ,vitanda vimetandikwa shuka zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na kijani, vyumba vimepata mwanga kutoka kwa dirisha yaliyopangwa pande zote.

Madarasa yamejaa kompyuta ambazo zinatumika kufundisha wanafunzi. Kompyuta zimepangwa vizuri kwenye meza. Ni wazi madarasa haya ni ya kujifunza kompyuta. Kila kompyuta ina kibodi na kipanya.

Chumba cha chakula chenye vitanda vingi vya ghorofa kinaonekana, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha ukiangazia chumba. Nguo zimetundikwa kwenye vitanda vingine, ikionyesha matumizi ya chumba hicho kama bweni.

Watu kadhaa wanajishughulisha na kusoma au kufanya kazi kwenye meza mbalimbali. Rafu za vitabu zilizojaa zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya maktaba. Eneo lote linaonekana kuwa tulivu na linafaa kwa masomo au utafiti.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa limepakwa rangi ya waridi na kijivu. Balcony zenye ngome nyeupe zimezunguka kila ghorofa. Milango ya mbao na madirisha ya vioo vimeonekana chini ya jua kali.

Timu ya washangiliaji wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi wamesimama uwanjani. Wanashikilia vipunda vya manyoya mekundu wakitabasamu na kupiga picha. Wanaonekana wamejaa furaha na nguvu tayari kwa kutumbuiza.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akifundisha kundi la wanafunzi watu wazima. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakisikiliza kwa makini. Darasa lina madirisha makubwa na taa za kisasa zikionyesha mazingira mazuri ya kujifunzia.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya orofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kina godoro liliofunikwa kwa shuka ya maua na mto moja. Dirisha lina pazia la rangi ya beige liki ingiza mwanga.

Chumba kidogo chenye kuta za rangi ya njano kimeandaliwa kwa urahisi. Kitanda kimoja chenye shuka zenye michoro kiko karibu na ukuta, rafu za mbao zimewekwa ukutani, na kiti kimoja cha plastiki kiko karibu na meza.

Chumba cha mikutano kina meza kubwa ya mbao iliyozungukwa na viti vyeusi. Televisheni ya ukutani inaonyesha picha mbalimbali na ubao mweupe uko kando. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha. Eneo hili linafaa kwa mjadala na maumuzi muhimu ya kikazi.

Samani nyeupe zimejaza chumba zikibeba vifaa vingi vya maabara. Vipo vya kupimia, darubini na chupa za kemikali vimepangwa kwenye rafu za meza. Mahali hapa panaonekana kuwa maabara ya Kisayansi.

Watu wengi wamekusanyika katika ukumbi mkubwa uliojaa watu. Mzungumzaji mkuu amesimama jukwani akiongea. Watu wameketi kwenye viti vyekundu wakisikiliza kwa makini.

Chumba cha kulala kilichopambwa vizuri chenye kitanda kimoja kinaonekana. Pazia ya kijivu imefunika dirisha. Kuna kijiwimbi imewekwa juu ya friji nyeusi.

Chumba cha kulala chenye vitanda vingi ,vya ghorofa vimewekwa kwa mpangilio .Vitanda vimetandikwa shuka zenye rangi mbali mbali, vikiashiria matumizi ya pamoja. Madirisha yanaonekana yakiruhusu mwanga kuingia.

Mwanamichezo anacheza tenisi kwenye uwanja wa samawati. Ameshika raketi yake vizuri akijiandaa kupiga mpira. Mwanamichezo mwingine anaonekana nyuma akionyesha kuwa ni mechi ya wachezaji wawili.

Kundi la wauguzi wanasoma katika chumba chenye vifaa vya matibabu. Wanajifunza kumtunza mgonjwa wakitumia sanamu kama somo lao. Mazoezi haya huwapa ujuzi muhimu wa kutoa huduma bora za afya.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja chenye shuka yenye miraba ya samawati na nyeupe na mto mwekundu. Karibu na kitanda kuna meza ya kusomea na kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe na nyekundu na hapo chini kuna sakafu ya mbao.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja na shuka zenye milia na mto mwekundu. Televisheni ya zamani imewekwa kwenye rafu ukutani ikiwa na nyaya nyingi zinazoning'inia.

Mwalimu anaandika kwenye ubao mweupe mbele ya wanafunzi wake darasani. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakifuatilia somo kwa makini. Darasa linaonekana kuwa katika chuo kikuu au shule ya upili.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya mbao, vikiwemo vitanda vya ghorofa na kitanda kimoja linaonekana. Godoro la samawati limetandikwa kwenye kila kitanda. Mapazia meupe yamefunika madirisha na kuongeza utulivu.

Chumba kidogo chenye kitanda kilichofunikwa na shuka ya samawati kinatulia. Meza ya mbao imewekwa kando ikiwa na vitu vichache juu yake. Karibu na kitanda kiti kimefunikwa na rundo la magazeti au vitabu. Juu ya kitanda kuna chandarua kilichoning'inia.

Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti wakifanya mitihani katika ukumbi mkubwa ,wamejikita kwenye karatasi zao wakitumia kalamu na vifaa vingine vya kuandika.

Kiingilio kikuu cha Chuo Kikuu cha Kenyatta lina lango kubwa la kisasa lenye rangi ya samawati na nyeupe, linakaribisha wanafunzi na wageni. Barabara ya lami inaelekea ndani ya chuo hicho.

Chumba kidogo kimepangwa vizuri na samani nyeupe. Kuna dawati la kusomea na kiti, televisheni iliyo ninginia ukutani na kochi dogo lenye mto wa njano. Rafu zenye vitabu na mapambo pia zipo. Chumba kina dirisha linaloleta mwanga wa asili.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, anasoma karibu na maktaba. Amesimama kwenye gazi fupi katikati ya rafu zilizojaa vitabu vya rangi mbalimbali. Anazingatia sana yaliyomo, akionyesha bidii katika kutafuta maarifa.

Rundo la vitabu limewekwa juu ya kila mmoja vikionyesha majina na waandishi mbalimbali. Vitabu vina rangi na ukubwa tofauti, mkusanyiko huu unawakilisha aina mbalimbali za fasihi.

Ni madarasa yenye viti na meza nyingi yamepangwa kwa usawa, yakisubiri wanafunzi. Ubao mweupe umening'inia ukutani tayari kwa somo. Rangi za manjano na kijani zinapamba kuta zikionyesha mazingira rahisi ya kujifunzia.

Darasa lina kompyuta nyingi zilizopangwa vizuri kwenye meza za mbao madirisha makubwa yanaacha mwanga wa kutosha kuingia ndani mahali pazuri pa kujipumzia na kufanya utafiti panaonyesha utulivu na utayari kwa wanafunzi.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa urahisi kikiwa na kitanda chenye shuka ya miraba. Mlango wa samawati umejitokeza thidi ya kuta zenye rangi mbili. Kabati la chuma lenye muundo wa kijivu linatoa nafasi ya kuhifadhi vitu.

Chumba cha kulala kimepambwa kwa rangi ya kijani kibichi ukutani na sakafu nyekundu. Kitanda kikubwa chenye kitambaa cheusi na cheupe kipo katikati. Kichwa cha kitanda kina muundo wa jua unaovutia. Meza ndogo mbili za kando zimepambwa kwa taa.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanashindana vikali ndani ya ukumbi mkubwa. Mchezaji mmoja naruka juu akijaribu kufunga mpira. Wengine wanamkimbilia wakijaribu kumzuia au kuupata mpira.

Wanafunzi wa shule wamekusanyika kwenye bustani yenye nyasi na miti mingi. Baadhi yao wamekaa chini wakiongea, wengine wamesimama wakionekana kufurahia muda wao. Wote wamevaa sare za shule.

Wanafunzi kadhaa wamefunga vitambaa vya manjano machoni, wakioneshwa kuwa wako kwenye mchezo wa kufumba macho. Wamesimama kwenye uwanja wa mchezo wenye udongo mwekundu na nyasi, wakiwa tayari kwa changamoto.

Waheshimiwa na wanafunzi wamekusanyika jukwaani kwenye hafla ya shule. Mwanamke anakabidhi cheti cha mwanafunzi. Wengine wamesimama kwa heshima wakishuhudia tukio hilo muhimu huku waandishi wa habari wakipiga picha.

Kikundi cha watu wanajishughulisha na kazi ya kupaka rangi nje. Mwanaume mmoja mwenye ndevu anatazama kwa furaha akionyesha kuridhika. Kijana mwenye ulemavu wa down syndrome anapaka rangi kwa bidii.

Katika duka la kahawa mfanyikazi mwanamke anafanya kazi na mfanyikazi mwenzake mwanaume, wanajitayarisha kuwapa wateja kahawa wanaonekana wakiwa na furaha , wote wamevalia sare za kazi.

Mwanamke na mwanamume wanazungumza wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu. Mwanamke amevalia miwani na tabasamu usoni, akionyesha tabia rafiki. Nyuma yao kuna rafu za vitabu vilivyojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi ya kujifunzia.

Mwanamke na msichana anayeonekana kuwa na downs sydrome wanacheka kwa furaha wakisoma kitabu cha herufi. Msichana ameketi kwenye sofa akishikilia kitabu huku mwanamke akionekana akimsaidia.

Kijana mwenye ulemavu wa Down's Syndrome anacheza huku akipamba keki ndogo. Msichana anayemsaidia anatabasamu na anaonekana kufurahia mchakato wa kupamba keki. Wanatumia muda wao vizuri wakifurahia kupika pamoja.

Mwanafunzi kijana ananyoosha mkono wake darasani akitaka kujibu swali. Mwalimu na wanafunzi wengine wanavaa barakoa wakizingatia afya. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye rangi yakionyesha kujifunza katika zama mpya.

Mwanafunzi anamfundisha msichana mdogo mwenye down syndrome kuandika. Msichana huyo amejikita kwenye kazi yake ya kuchora mistari. Mwalimu anamuongoza kwa upole. Vifaa vya kuchorea viko kwenye kikombe.

Mtu ameketi mezani akiwa amevalia vipokea sauti masikioni na anatumia kompyuta. Anaonekana akizingatia kazi yake huku kitabu kikiwa wazi mbele yake.

Mwanamke na kijana anayeonekana kuwa na ulemavu wanacheka pamoja na kushikana mikono. Wameketi kwenye meza yenye karatasi na kalamu za rangi. Mwangaza kutoka dirisha unaingia ndani ya chumba ukifanya picha kuwa na mwanga mkali.

Mtoto mdogo anajifunza na mwalimu au mzazi, wakitumia vifaa vya rangi mbalimbali kuunda mifumo. Wamekaa kwenye meza nyeupe huku saa kubwa yenye rangi nyingi ikining'inia ukutani.

Wanafunzi wamo darani wakifuatilia somo kwa makini. Mwalimu amesimama mbele huku baadhi ya wanafunzi wakiangalia mwelekeo wake. Vijana kadhaa wamekaa kwenye viti vyao tayari kujifunza na kushiriki katika shughuli za darasa.

Mwanamme mwenye kofia nyekundu na fulana ya waridi ameketi kwenye sofa akichora kwenye ubao mweupe. Karibu naye, kijana mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiangalia kwa makini. Chumba kinaonekana safi na chenye mwanga.

Msichana mwenye miwani na fulana ya waridi anatumia mashine ya kuandika kwenye dawati shuleni. Mwalimu wake amekaa karibu naye akimtazama kwa tabasamu. Darasa linaonekana likiwa limepambwa kwa mabango ya elimu yakionyesha mazingira rafiki ya kujifunza.

Mvulana mwenye ulemavu wa Down syndrome anatumia kompyuta mbali, huku akionyesha umakini mkubwa. Amevaa sweta ya machungwa na ameketi kwenye meza iliyo mbele ya rafu zenye vitabu.

Mtoto mwenye ulemavu wa Down Syndrome anacheka kwa furaha akiwa ameketi kwenye kiti maalumu cha magurudumu. Mbele yake kuna mchezo wa mbao wenye maumbo mbalimbali.

Mama mwenye tabasamu anamfundisha mtoto kuchora. Wakionekana kufurahia muda wao pamoja. Mtoto anaonekana kuwa na uhitaji maalum, akishika kalamu nyekundu kwa makini.

Mtoto ameketi kwenye meza, na kiti nyekundu akichora kwenye karatasi, huku amevaa vipokea sauti vyeupe. Anaonekana kuzingatia sana kazi yake.

Mtoto mwenye ulemavu amejikita kwenye masomo akitumia mdomo wake kuandika. Amevalia shati la samawati na jeupe na anatumia kalamu. Anaonyesha azma na bidii katika kujifunza.

Mwanamke na mvulana wanajishughulisha na uchoraji wa kisanii, wakitumia rangi mbalimbali kuunda michoro ya kuvutia. Wanafurahia shughuli hii ya ubunifu huku rangi zikienea kwenye karatasi.

Mtaalamu anafanya kazi na mtoto ili kurekebisha hotuba. Wanafurahia kujifunza pamoja .Wanahesabu herufi na namba . Mtaalamu anafundisha sauti kwa mtoto. Mtoto anajifunza kwa bidii.

Mwanamke anatabasamu akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwanaume aliyeketi mbele yake. Mikono yake inaashiria ishara mbalimbali zikionyesha mawasiliano yanayoendelea.

Mtoto mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wa shanga zenye rangi mbalimbali. Tabasamu lake pana linaangazia furaha na ushirikiano wake na mtu anayezungumza naye.

Mwanafunzi msichana anayeonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome anatabasamu akiwa na mwalimu wake darasani. Msichana amevalia miwani na shati la rangi ya peach huku mwalimu akionyesha tabasamu na upole.

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya ubao mweusi wakionyesha kufundisha au kuwasilisha. Ubao una maandishi ya hisabati na sayansi, huku mwanamke akieleza kwa mikono yake. Wote wawili wamevaa nguo rasmi na wanaonekana kufurahia kile wanacho kifanya.

Wanafunzi wanasoma vitabu kwa pamoja mezani. Msichana mwenye ugonjwa wa Down Syndrome anajishughulisha kikamilifu na wenzake akionyesha ushirikishwaji. Wanafunzi wengine wanamsaidia kusoma wakijifunza pamoja kwa furaha.

Msichana mlemavu anayetembea kwa kutumia kiti cha magurudumu cha umeme anaonekana akizungumza na msichana mdogo ambaye ana kitabu. Wawili hao wamezingirwa na rafu za vitabu katika maktaba.

Wanaume wawili wamevaa sare za samawati, wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha kazi. Mmoja anamwonyesha mwenzake kitu kwenye kifaa cha kielektroniki labda wakijadili kazi. Wanaonekana wamekazana wakifanya kazi pamoja.

Mwalimu anatabasamu akifundisha msichana mdogo namba kwa kutumia lugha ya ishara. Wamekaa darasani na bango la namba iko nyuma yao kufundisha kwa ishara husaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa kwenye amadawati yao darasani wakizingatia masomo. Kila mwanafunzi ana daftari na vitabu mbele yao. Wengi wao wanaonekana wadogo, wakionyesha udadisi na utulivu.